Hii ni aina ya gari ya kifahari ya toyota land cruiser yenye nambari ya usajili. Limeegeshwa nje ya jengo, hii inaweza kuhusishwa na huduma za kifedha kama mikopo ya magari au bima, gari kama hili linaweza kuwa kununuliwa kwa mkopo kutoka benki au taasisi ya fedha.